Hapa ni shambani, kuna mwanadada anaonekana akikamua ng'ombe, mwanadada huyu amefunga ng'ombe huyu miguu, ili aweze kumiamua ili ng'ombe asieze kumpiga teke, mwanadada huyu ameinama anapokamua ng'ombe huyu, mwanadada huyu anakamua maziwa haya kwenye ndoo ya rangi ya buluu.